Eneo la nje ya chumba kilicho na mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya utoaji wa huduma za kifedha ijulikanayo kama "ATM"; mashine hii hutumika kwa ajili ya utoaji na uwekaji wa fedha.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu; lililotengenezwa kwa ustadi lenye rafu zilizohifadhi vyumba vya vinywaji mbalimbali, huku viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa ustadi zikionekana ishara yakwamba hii ni sehemu ya baa itumikayo kwaajili ya uuzaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, huku watu watatu wakiwa wameketi na mwingine akiwahudumia. Juu ya meza, kukiwa na chupa pamoja na bilauri iliyohifadhi kinywaji. Hii ikaishiria kuwa ni eneo la baa.

Chupa za vinywaji aina ya pombe zilizowekwa juu ya meza katika eneo lenye mwanga wa kutosha, huku pembezoni wakionekana watu walioketi wakiwa wanatumia vinywaji hivyo. Hii ni taswira ya eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Mwanaume akimimina kinywaji katika bilauli iliyoko mezani. Huku nyuma yake kukiwa kuna safu zilizotengenezwa kwa ustadi, zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji vya aina mbalimbali, hii ikitoa taswira ya maeneo ya baa.

Mwanaume aliyesimama katika eneo la ndani lenye mwanga wa kuvutia huku nyuma yake Safi zilizohifadhi vyupa vya aina mbalimbali zilizohifadhi vinywaji. Hii ni taswira ya eneo la baa litumikalo kwaajili ya uuzaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililo na viti virefu vyenye rangi nyekundu, vilivyo katika meza. Huku safu zilizohifadhi vinywaji vya aina mbalimbali, hii ni taswira ya eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu na taa zenye kupendeza huku viti na meza vikionekana vyenye muundo wa kipekee, rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji vya aina mbalimbali, hii ikitoa taswira ya maeneo ya baa.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililo na safu zilizohifadhi vyupa au vifungashio vya vinjwayi vya aina mbalimbali, vilivyochapishwa picha za makampuni na aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinjwayi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu wenye taa zenye rangi ya kupendeza wakiwa wanaonekana wameshikilia vinywaji. Hii ni ishara ya eneo la baa.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililozungukwa na rafu zilizohifandhi vinywaji vya aina mbalimbali. Hii ni taswira ya eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya vinywaji.

Chombo cha moto aina ya gari kilichoegeshwa eneo la ndani lenye rangi ya kijivu pamoja na nyeusi. Huku pembezoni kukionekana magari mengine, hii inaashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha huku vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa katika eneo hilo kwa mpangilio maalumu wa kuwavutia wateja, hii ikiwa ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la ndani ya gari lenye rangi nyeusi iliyofunguliwa mlango wake, huku nje au pembezoni, kukiwa na magari mengine yaliyoegeshwa. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Vyombo vya moto aina ya magari yaliyoegeshwa katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifaa mbalimbali, vikiwa ni vifaa vya kupimia uzito. Hili ni eneo lililotengenezwa maalumu, kwaajili ya uuzaji wa bidhaa za magari.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeusi lililofunguliwa milango yake pamoja na madirisha. Huku eneo la ndani likionyesha vitu pamoja na vifaa mbalimbali vinavyopatikana kwenye magari. Hii ikitoa taswira ya eneo lilitumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi nyeusi na taa zenye rangi nyeupe. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya ufanyaji wa biashara ya uuzaji wa magari.

Vyombo vya moto aina ya magari vilivyoegeshwa katika eneo la wazi, venye rangi mchanganyiko nyeupe, nyeusi pamoja na nyekundu. Hii ikiashiria eneo maalum litumikalo kwaajili ya uuzaji magari.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na taa zenye rangi nyekundu; likiwa limeegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na magari mengine. Hii ikitoa taswira ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, vyombo vya moto aina ya magari yameegeshwa yenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Hii ikitoa taswira ya duka au sehemu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi nyeusi aliyesimama mbele ya chombo cha moto aina ya gari yenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, katika eneo lililozungukwa na magari. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za magari.

Chombo cha moto aina ya gari yenye rangi ya kijivu lililofunguliwa mlango wake, limeegeshwa katika eneo la wazi lililoezekwa kwa bati huku pembezoni kukiwa na magari mengine, hili ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa lililofunguliwa milango yake huku ndani kukionekana viti vya rangi ya maziwa, nje ya gari hilo kukionekana magari mengine yenye rangi tofauti tofauti yakiwa yameegeshwa ishara ya kwamba ni eneo litumikalo kwaajili yauuzaji wa agari.

Vyombo vya moto aina ya magari yaliyoegeshwa katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha; hii ni taswira ya eneo au duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za magari.

Eneo la ndani lenye vyombo vya moto aina ya magari yaliyoegeshwa huku yakiwa yana rangi na muundo tofauti. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za magari.

Sehemu ya ndani ya gari lililofunguliwa milango yake, lililoegeshwa katika eneo la wazi, huku ndani kukionekana uskani na vifaa mbalimbali vinavowezesha chombo hiki cha moto kutembea. Hii inaashiria, ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la nje ya duka lililo na mabango pamoja na picha zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, pia ndani kukiwa na mashine ya kielektroniki, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hiyo.

Watu watatu walioketi katika eneno la ndani huku meza ikiwa imehifadhi majagi yenye maziwa, ikiashiria ni duka maalumu litumikalo kwa ajili uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililo na mashine ndani yake itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, huku mabango na picha ya mnyama aina ya ng'ombe ikiashiria na kutoa taswira ya duka la maziwa.

Watu kadhaa waliyosimama ndani ya eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, duka hilo likiwa limechapishwa maandishi mbalimbali yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililo na safu zilizohifadhi bidhaa mbalimbali, huku pembezoni mwa safu hizo kukiwa na mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM" ya maziwa na kuchorwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe, hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu yaliyoegeshwa katika eneo la ndani; yaliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoa meusi; hii ni taswira ya mashine zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya vyumba mfano wa maduka yaliyo na bango kubwa lenye maandishi yasomekayo tamu maziwa hii ni taswira ya eneo la maduka yatumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ikiwa imeegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka mabango pamoja na picha zake zikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa .

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mwanaume na mwanamke waliosimama mbele ya mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji maziwa. Huku mmoja akibonyeza vitufe vya namba kwa ajili ya kuweka ujazo, na chupa iliyo ndani ya dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa.

Sehemu ya nje ya chumba cha duka, huku ndani ikionekana mashine maalumu mfano wa jokofu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa, huku mabango pamoja na picha zikiashiria uuzaji wa bidhaa hiyo.

Mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, zimeegeshwa ndani ya eneo la ndani, ikiashiria ni duka litumikao kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za maziwa.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochapishwa maneno pamoja na picha, zinazoashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki yenye rangi mchanganyiko; rangi ya waridi pamoja na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa". Hii ni ishara ya kwamba ni mashine itumakayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyeupe pamoja na kofia, amesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye dirisha dogo, itumikayo kwa ajili ya kukingia maziwa, huku ikiwa imechapishwa picha ya meneno inayoashiria ni mashine ya uuzaji wa maziwa.

Watu watatu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lenye picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mwanaume aliyesimama eneo la ndani; lenye safu zilizohifadhi vifungashio tofautitofauti vya bidhaa za maziwa. Hii ni taswira ya eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Watu waliyopanga mstari kuelekea katika mashine ya kielektroniki itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, huku mashine hiyo ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa, ishara yakuwa ni mashine itumikayo kwa ajili uuzaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia.

Watu waliosimama katika eneo la mlango wa chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi na mabango mbalimbali, huku mmoja akiwa ameshika kikombe kilicho na maziwa ishara ya kwamba ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo “maziwa ATM.” Ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukikingia maziwa, na kuchapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyo na rangi mchanganyiko ya bluu pamoja na nyeupe, iliyo na picha pamoja na matangazo yanayoashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, imeegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, ikiwa imechapishwa mabango pamoja na picha, zinazoashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi nyeupe aliyesimama mbele ya mashine ya kisasa, itumikayo kwa ajili uuzaji wa maziwa iliyo na dirisha dogo kwa ajili ya ukingaji wa maziwa na vitufe kwa ajili ya kuingiza ujazo wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililo na mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, huku watu wakiwa wamesimama nje ya duka hilo. Hii ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine maalumu mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani enye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, huku mabango pamoja na maandishi yakiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu amesimama mbele ya mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Huku mabango pamoja na picha zikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Wanaume wawili waliosimama mbele ya mashine ya kielektroniki itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na madirisha madogo yatumikayo kwa ajili ya kukingia maziwa. Mashine hii hutumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia koti refu lenye rangi nyeupe pamoja na kofia, akiwa amesimama mlangoni mwa chumba mfano wa duka lililo na mabango; yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe; ikiwa na rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka. Mashine hii hutumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, likiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe vitumikavyo kwa ajli ya kuingiza ujazo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililofunguliwa dirisha likiwa limechapishwa picha mbalimbali kama vile chupa yenye maziwa pamoja na mfano wa wanyama aina ya ng'ombe, huku ndani kukionekana mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa hii kiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya utoaji wa huduma za uuzaji wa maziwa.

Watu waliosimama pembezoni mwa safu zilizohifadhi bidhaa za maziwa katika vifungashio mbalimbali katika eneo la ndani, hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mtoto wa kiume aliyesimama mbele au pembezoni mwa safu zilizohifadhi bidhaa za maziwa akiwa anachagua, hii ikitoa taswira ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe yenye picha pamoja na maandishi, yanayoashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Sehemu ya nje ya chumba mfano wa duka; lenye mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia; iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Mashine hii hutumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, iliyo na dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukiingia maziwa pamoja na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuingizia ujazo, hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa picha pamoja na maandishi, yanayoashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu imeegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Mashine, yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoa meusi, yenye dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe kwa ajili ya ujazo, hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanamke aliyesimama mbele ya mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, akibonyeza vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuweka ujazo, huku chupa iliyowekwa ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo ikitumika kukingia maziwa.

Mwanaume aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililo na madirisha pamoja na milango iliyofunguliwa, huku mabango yakionyesha kuwa ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyoegeshwa katika eneo la ndani ikiwa na rangi mchanganyiko ya buluu pamoja na nyeupe, ikichapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka kilichofunguliwa dirisha huku kukiwa na mabango pamoja na picha ya mnyama aina ya ng'ombe, hili ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuingizia ujazo wa maziwa, inatumika kwa ajili ya utoaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia.

Mwanamke aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka akimimina maziwa kutoka kwenye jagi kwenda kwenye chupa aliyoshikilia, hii ni taswira ya eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Sehemu ya duka yenye mabango, maandishi pamoja na picha; zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, huku mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ikiwa ndani yake.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa mabango mbalimbali na picha ya ng'ombe. Hii ni taswira ya eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine maalum iliyofunguliwa mlango wake ikiwa na rangi mchanganyiko kijani, bluu pamoja na nyeupe; yenye picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume aliyesimama katika mlango wa duka lililochapishwa picha ya chupa zenye vimiminika mithili ya maziwa, hii ni taswira ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Dereva wa bodaboda aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, akiwa amepakiza mitungi itumikayo kwa ajili ya kujaza maziwa. Hii ni taswira ya eneo au sehemu itumikayo kwa ajili ya ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu iliyotengenezwa kwa ustadi, lenye dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kutiririsha maziwa, vitufe vya namba kwa ajili ya kuongeza ujazo, mabango pamoja na picha, ziinazooashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Wanaume wawili waliosimama ndani ya chumba mfano wa duka, huku mmoja akiwa kashika chupa iliyo na maziwa. Hii ni taswira ya eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa mabango pamoja na picha zinazoashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu na suruali nyeusi amesimama nje ya chumba mfano wa duka lililofunguliwa milango pamoja na madirisha. Hii ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Watu waliosimama katika eneo la chumba mfano wa duka, lenye mashine maalum litumikayo kwa ajili ya usajili wa maziwa, huku mabango pamoja na picha mbalimbali zikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya usajili wa bidhaa hiyo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyo na rangi mchanganyiko buluu, nyeupe pamoja na kijani iliyochapisha picha aina ya ng'ombe, ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani lililo na dirisha dogo kwaajili ya kukingia maziwa, vitufe vyenye namba kwajili ya kuingizia ujazo. Hii ni mashine itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Sehemu ya nje ya duka lililo na picha pamoja na mabango, yanayo ashiria kuwa ni duka litumikalo kwa ajili ya uzaji wa bidhaa za maziwa, huku milango na madirisha yake yakiwa yamefunguliwa.

Mashine maalumu mfano wa jokofu lililo na dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kuingia maziwa pamoja na vitufe vitumikavyo kwa ajili ya kuingiza ujazo, ikiwa imechorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lililo na maandishi yasomekayo “Maziwa baa”.Hii ikiashiria ni sehemu maalum itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya bluu akiwa amesimama pembezoni mwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa mabango pamoja na picha zinazoashi ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya chumba mfano wa duka, lililo na maandishi pamoja na picha, zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Sehemu ya nje ya chumba mfano wa duka lililo na mabango pamoja na picha zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa; huku juu ya meza kukionekana ndoo iliyohifadhi kimiminika mithili ya maziwa.

Mwanamke aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kielektroniki; itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, iliyo na dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe vyenye namba; vitumikavyo kwa ajili ya kuingiza ujazo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, lililo na safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa ndani ya duka hilo.

Mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ina rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, imechapishwa maneno pamoja na picha, inayoashiria ni bidhaa aina ya maziwa inayotolewa hapo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, ina dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe vyenye namba; vitumikavyo kwa ajili ya kuingiza ujazo, ishara ya kwamba ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia.

Watu waliosimama mbele ya chumba, mfano wa duka lenye maandishi yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa, na watu hao wamesimama wakisubiri huduma hiyo.

Mashine maalumu iliyo egeshwa katika eneo la ndani, iliyo chapisha picha ya mnyama aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, ikiwa na dirisha dogo litumikalo kwa ajili kukingia maziwa.

Mashine ya kielektroniki ya mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe. Yenye picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni mashine itumikayo, kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka; lililochapishwa maneno yasomekayo Yustina maziwa na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, huku ndani watu wakionekana wameketi kwenye viti vya plastiki. Hii ni taswira ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lilofunguliwa milango yake lilio na mabango yenye picha ya maziwa huku ndani ikionekana mashine ya kieletroniki itumikayo kwaajili ya uzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na kuandikwa maneno yasomekayo "ATM ya maziwa", iliyogeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekroniki iliyoegeshwa katika eneo la wazi iliyo na picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni mashine maalumu, itumikayo kwa njia ya uuzaji wa maziwa kwa nia ya kujihudumia.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyeupe amesimama mbele ya mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa iliyo na rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na bluu, yenye dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, akiwa anaingia ndani ya chumba mfano wa duka; lenye picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni duka litumikalo, kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa; iliyochapishwa picha ya mtoto akinywa maziwa. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uzaaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililo na safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mwanamke aliye ndani ya chumba mfano wa duka, akimimina maziwa kutoka kwenye kikombe kuelekea kwenye jagi; katika eneo lenye picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Hili ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Sehemu ya nje ya chumba mfano wa duka, iliyochapishwa maandishi pamoja na picha zinazoashiria kuwa ni duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine maalumu, itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa, iliyochapishwa picha ya mtoto akinywa maziwa, pamoja na maneno yasomekayo maziwa freshi, ikiashilia ni mashine iliyopo katika eneo la utengenezaji au malekebisho kwajili ya kutoa huduma ya maziwa.

Mwanaume aliyevalia mavazi yenye rangi ya bluu, amesimama mbele ya mashine huku akibonyeza vitufe vyenye namba, hii ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia fulana yenye ya rangi ya kijivu na sketi nyeusi, amesimama mbele ya chumba mfano wa duka lililo na maandishi pamoja na picha zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi ya waridi, amesimama nje ya chumba mfano wa duka, lilochapishwa mabango pamoja na picha, ikiashiria kuwa ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyo na dirisha dogo litumikalo kwa ajili ya kukingia maziwa pamoja na vitufe vitumikavyo kwa ajili kuingiza ya ujazo. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la chumba mfano wa duka lililotengenezwa na kupangiliwa kwa ustadi, lililo na safu zilizohifadhi vifungashio mbalimbali vilivyohifadhi bidhaa zitokanazo na maziwa; hili ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu; lililo na picha pamoja na maandishi yanayoashiria ni mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo kwa ajili ya kukingia maziwa.

Sehemu ya nje ya duka, lililochapishwa mabango yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, huku ndani kukiwa kuna na mashine maalumu mfano wa majokofu.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyeupe akimimina maziwa katika jagi, huku nje ya chumba hicho kukiwa na watu ishara ya kuwa ni wateja waliokuja kupata huduma wa ununuaji wa bidhaa za maziwa kutoka katika duka hilo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, huku ndani kukionekana mashine maalumu mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Hii ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mwanamke aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, chenye mabango na picha zinazoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mwanaume aliesimama mbele ya duka lilichapisha maneno yasomekayo solidai bidhaa za maziwa ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Watu kadhaa waliyosimama mbele ya chumba mfano wa duka lililochapishwa mabango mbalimbali yanayoashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, wakiwa katika mashine ya kielektroniki itumikayo kwa ajili ya huduma ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza, viti pamoja na vitanda. Hii kiashiria ni sehemu maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji na ununuwaji wa bidhaa hizo.

Eneo la nje lilozungukwa na bidhaa za samani, kama vile: makochi, meza, stuli na kabati; vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi zenye kupendeza. Hii ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Mwanamke aliyeshika kifaa aina ya msumeno akikata mbao katika eneo la wazi lililozungukwa na mbao nyingi, hii ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Viti vilivotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia mbao vimeegeshwa katika eneo la ndani, hii ni taswira ya eneo au duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani, zitumikazo majumbani au maofisini.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali, kama vile: masofa, meza, viti na makabati. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Wanaume wawili walio valia mavazi yenye rangi ya bluu, wakiwa wameshika vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengenezea bidhaa mbalimbali za samani kama vile makabati, viti, meza pamoja na stuli, ili kutoa taswira kuwa eneo litumikalo kwa ajili ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa samani za aina mbalimbali kama vile masofa, vitanda na viti, hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Meza kwaajili ya kulia chakula iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kioo, iliyozungukwa na viti sita. Hii inaashiria hii ni sehemu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Mwanaume aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu akiwa ameshika nyundo akipiga juu ya mbao katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya mbao. Hii ikitoa taswira ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la nje na wazi lililopangiliwa kwa samani za aina mbalimbali kama vile: makabati, masofa, stuli pamoja na meza. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji pamoja na utengenezaji wa bidhaa za samani.

Bidhaa ya samania aina ya kochi lililotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia likiwa limewewekewa mito inayolipendezesha. Hii ikitoa ishara ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hiyo ya samani.

Sehemu ya nje ya duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile: masofa yenye rangi tofautitofauti, kabati, meza pamoja na vitanda. Hii ikiashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa samani.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, lililopangiliwa kwa bidhaa za samani aina ya viti, meza, pamoja na makabati. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa samani zitumikazo majumbani au maofisini.

Eneo la nje ya duka kubwa la kisasa litumikalo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa za samani kama vile: masofa yenye mito yenye rangi tofauti, meza, viti pamoja na vitanda; hii ni taswira ya eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kikapakwa rangi ya kahawia kimeegeshwa katika eneo la wazi la nje lililozungukwa na vifungashio vya rangi. Hii ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa samani

Meza na stuli mbili ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, imeegeshwa nje ya chumba. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile: masofa yaliyo na mito, viti, meza, kabati. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa yenye rangi zenye kuvutia, viti, pamoja na meza vikiwa vimepangiliwa vizuri. Hii ikitoa taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa yenye rangi tofauti na za kupendeza, hii ni taswira ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani zitumikazo maofisini na majumbani.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, meza na stuli; zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na zenye kuvutia. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Mwanaume aliyeketi katika moja ya sofa katika eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani. Aina ya masofa yaliyo na mito yenye rangi tofauti tofauti. Taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeusi, huku kimoja kikiwa kimewekewa godoro. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na utengenezaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kilicho na chuma kilichopakwa rangi nyeusi kilichozungukwa na eneo lililo na thamani za aina mbalimbali, zilizoegeshwa katika eneo la nje, ishara ya kwamba ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa thamani zitumikazo majumbani na maofisini.

Eneo la ndani lenye meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao huku ikizungukwa na viti vyenye rangi nyeusi, hii ikitoa taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani kwa ajili ya majumbani au maofisini.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa samani za aina mbalimbali kama vile: makochi, masofa, kabati ndogo, meza pamoja na viti; ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za nyumbani.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa za kisasa zilizofungwa kwa juu, huku bidhaa za samani kama vile: masofa yenye rangi tofautitofauti, meza na viti. Hii ni taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo kubwa la ndani lililopangiliwa bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile masofa, viti, meza na kabati, hii ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao iliyozungukwa na viti vinne ikiwa imepakwa rangi ya kahawia, vyote vikiwa vimeegeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani. Hili ni eneo litumikalo kwa ajili utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao iliyoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa nyingine za samani kama vile makabati, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, masofa pamoja meza. Hii ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mpangilio wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, meza, viti na makabati; yaliyopangiliwa kwa mtindo wa kumvutia mteja. Hii ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Wanaume wawili walio katika eneo la wazi wakiwa wameshikilia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengenezea bidhaa mbalimbali za samani kama vile; kabati, meza , vitanda na viti.

Kabati ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia mbao zenye droo zenye kupendeza, zilizopakwa rangi nyeupe pamoja na kahawia, hii ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililopambwa kwa picha mbalimbali zilizobanikwa ukutani, huku bidhaa mbalimbali za samani zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi, ikiwa ni pamoja na: masofa, meza, viti, na makabati; ikitoa ishara ya eneo lilitumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Mwanamke akipanga mito juu ya masofa yenye rangi ya kupendeza, katika eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani. Hii ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Sofa lenye rangi ya kijivu, lililopambwa kwa mito yenye rangi tofautitofauti, limeegeshwa katika eneo la wazi. Hii ikitoa taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Viti vilivotengenezwa kwa kutumia mbao na kuwekewa vitambaa maalumu juu yake, vimeegeshwa katika eneo la wazi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mpangilio wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile meza, masofa, viti; hii ikitoa taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia kimeegeshwa katika eneo la nje, huku pembezoni kukiwa na chombo cha moto aina ya pikipiki. Hii ikitoa taswira ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na kupangiliwa kwa thamani za aina mbalimbali kama vile; masofa yenye rangi tofauti tofauti meza, stuli, pamoja na vitanda hii ni taswira ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangiliwa na kupambwa kwa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile rangi tofauti, meza pamoja na viti. Hii ikitoa taswira ya eneo litumikalo kwa ajili ya uzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, viti, meza, pamoja na stuli. Huku mabango ya bei yakibandikwa juu ya bidhaa hizo, ikiashiria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye meza pamoja na masofa ya rangi nyeusi, huku mhudumu akiwa amesimama ndani ya meza ya mapokezi, hii ikitoa taswira ya eneo kubwa la hoteli.

Eneo la ndani lenye taa zinazotoa mwanga wa kupendeza, huku mabango yaliyoandikwa maelekezo ya huduma zinazopatikana ndani ya eneo hilo; hii ni taswira ya hoteli kubwa.

Eneo la ndani kubwa lililo na mwanga wa kutosha lililo na sehemu ya mapokezi iliyotengenezwa kwa ustadi, huku viti na meza zilizopangiliwa kwa ustadi; hii ikiashiria ni mandhari ya hoteli.

Wahudumu watatu waliovalia mavazi sare wakiwa wameshikilia mikononi mwao sahani zilizohifadhi vyakula mbalimbali, hii ikitoa taswira ya huduma za hotelini.

Wahudumu wawili waliosimama ndani ya meza ya mapokezi wakimskiliza mteja aliyefika mahali hapo, hii ikitoa taswira ya huduma zipatikanazo katika hoteli kubwa.

Wanaume watatu waliosimama katika meza ya mapokezi iliyotengenezwa kwa ustadi ikiwa na mabango pamoja na matangazo mbalimbali. Hii ikiwa ni sehemu ya hoteli.

Muhudumu wa kike alievalia mavazi nadhifu sana akimuhudumia mteja alieketi katika meza na kiti kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, hii ikiashiria ni eneo la hotelini litumikalo kwa ajili ya utoaji wa huduma kama chakula pamoja na malazi.

Mwanamke akiweka nyanya ndani ya kifungashio aina ya mfuko; huku wengine wakisimama mbele ya meza hiyo iliyo na bidhaa ya nyanya, hii ni taswira ya eneo la sokoni litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje lililozungukwa na miamvuli iliyo kinga bidhaa mbalimbali dhidi ya jua, huku watu wakiwa pembezoni mwa bidhaa hizo, ishara ya eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, mihogo, nyanya, na vifungashio mbalimbali, hii ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa mbalimbali; zilizopangiliwa chini na nyingine kwenye meza, zikiwa kwenye vifungashio aina ya mifuko kama vile: viazi, pilipili, nyanya na nafaka za aina mbalimbali. Hii ni taswira ya eneo la sokoni.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa namna ya kumvutia mteja kama vile nyanya, pilipili hoho, karoti na mboga za majani. Hii ni soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Mwanamke akipanga bidhaa mbalimbali juu ya meza. Bidhaa hizo ni kama: nyanya, tango, pilipili hoho, vitunguu maji pamoja na ndizi. Hii ni taswira ya eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini kama vile: matunda, nyanya na vitunguu; huku mabango ya bei yakiwa yamewekwa mbele ya bidhaa hizo, hii ikitoa taswira ya eneo la sokoni.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile mavazi pamoja na viatu, huku watu wakionekana wamesimama ndani ya eneo hilo hii ikitoa taswira ni eneo la sokoni.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za asili kama vile shanga, heleni, bangili, zilizotengenezwa kutokana na utamaduni fulani hii ni taswira ya eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Wanawake wawili wakikabidhiana mboga za majani zilizohifadhiwa katika mfuko wenye rangi nyekundu, huku nyuma yao kukiwa na kibanda kilicho na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: viazi, ndizi, nyanya, pamoja na mbogamboga. Hii ni taswira ya eneo la sokoni.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko mkubwa wa watu mbalimbali, wakitembea katika eneo lenye maduka yaliyofatana yenye bidhaa zilizopangwa kwa ustadi. Hii ikiashiria ni eneo la sokoni.

Mwanaume aliyeshika mbogamboga za majani katika mikono yake katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti tofauti kama vile matunda, karoti, matango. Hii ni ishara ya eneo la sokoni.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwa ustadi kwa namna ya kuvutia wateja, hii ikitoa taswira ya eneo la soko la ndani.

Eneo la wazi lenye meza zilizopangiliwa kwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile kabichi, matango, pilipili hoho, karoti pamoja na nafaka za aina mbalimbali, hili ni soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwa ustadi na za kupendeza, watu wawili wapo wakichagua bidhaa hizo ikiashiria ni eneo la ndani ya soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililo na mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi, hii ni taswira ya eneo la soko la ndani litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi, mfano: vitunguu maji, karoti, nyanya pamoja na matunda, hii ni taswira ya eneo la sokoni.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi katika namna ya kumvutia mteja. Bidhahaa hizo ni kama nyanya, pilipili hoho, vitunguu maji pamoja na matunda hii kiashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali pamoja na watu wakiuza na kununua bidhaa hizo. Hii ni taswira ya eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Wanawake walioketi wengine wakiwa wanapangilia nyanya katika vyombo maalumu pembezoni mwa barabara, hii ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la soko la ndani lililozungukwa na bidhaa pamoja na watu wakitembea pembezoni mwa bidhaa hizo. Bidhaa hizo ni kama mikoba pamoja na mikanda. Hii ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lililo na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwa ustadi kwenye vyombo maalumu mfano wa mabeseni mfano nyanya, maboga, vitunguu maji na bidhaa nyingine. Hii ni taswira ya eneo la sokoni.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa pamoja na watu walio katika eneo hilo wakipanga bidhaa hizo. Hii ni ishara ya soko la wazi litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lililo na mpangilio wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya, karoti, viazi na vitunguu maji; huku watu wakiwa wameinama wengine wakiwa wamesisima pembezoni mwa bidhaa hizo ikiashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali pamoja na watu, zilizopangiliwa chini kama vile: machungwa, bamia na vitunguu maji. Hii ni taswira ya soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la mapokezi ya duka kubwa au soko la ndani, lililo na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangiliwa katika safu zilizonyooka katika eneo lenye mwanga wa kutosha wa kuvutia wateja.

Wanawake wakipangilia bidhaa za aina mbalimbali juu ya meza zilizotengenezwa kwa ustadi zilizohifadhi bidhaa za matunda ya aina mbalimbali kama vile: mapapai, machungwa. Hii ni taswira ya eneo la sokoni.

Eneo la wazi lililopangiliwa bidhaa za aina mbalimbali chini kama vile: vitunguu maji, ndizi, maboga na mahindi; huku mkusanyiko wa watu ukiwa mkubwa katika sehemu hiyo, hii ni taswira eneo la soko.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwa namna ya kumvutia mteja, huku watu wakionekana wakichagua bidhaa hizo. Ikitoa ishara ya eneo la soko la ndani.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha kutokana na taa zilizotundikwa juu. Huko bidhaa aina ya nguo zilizopangiliwa juu ya meza na nyingine katika rafu zilizonyooka. Huku watu wakiwa pembezoni mwa bidhaa hizo wakichagua taswira ya eneo la sokoni litumikayo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje ya jengo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa huduma za kifedha za mikopo, kwa ajili ya kuinua vijana au wajasiriamali mbalimbali. Hii ni eneo la ofisi zao.

Mikono ya mtu iliyoshikilis simu janja katika eneo lililozungukwa na mabango yaliyoandikwa maneno yasomekayo "MPESA", hii ni taswira ya huduma za pesa kwa njia ya simu.

Majengo marefu aina ya ghorofa yaliyojengwa na kuezekwa kwa ustadi katika eneo la wazi lililozungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi; hii ikiashiria ni mali zisizo hamishika zitumikazo kwaajili matumizi ya makazi, ofisi au mikutano.

Nyumba au majengo yaliyojengwa na kupakwa rangi zenye kupendeza katika eneo la wazi lililozungukwa na barabara. Hii inaashiria ni mali isiyo hamishika inayoweza kutumika kama makazi au ofisi.

Eneo la ndani la jengo kubwa na la kisasa lililo na milango iliyopangiliwa kwa safu zilizonyooka. Taswira ya eneo la majengo au mali isiyohamishika itumiwayo kwaajili ya ofisi au makazi.

Jengo kubwa na la kisasa aina ya ghorofa lililojengwa na kuezekwa kwa ustadi, hii ni taswira ya eneo ya jengo kubwa au mali isiyohamishika itumikayo kwa ajili ya ofisi pamoja na makazi.

Mwanaume aliyesimama mbele ya jengo kubwa mfano wa ghorofa lililopakwa rangi yenye kupendeza, hii ikitoa taswira ya majengo au mali isiyohamishika itumikayo kwa ajili ya makazi au ofisi.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali; zilizopangwa kwa ustadi, kama vile nguo zenye ukubwa na rangi tofautitofauti. Hili ni duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililo na safu zilizohifadhi bidhaa aina ya nguo mfano wa makoti yenye ukubwa na rangi tofautitofauti, hili ni duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa kwa ustadi ikiwa ni pamoja na mabegi, nguo na viatu hii ni ishara ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali pamoja na watu, hii inaleta taswira ya eneo kubwa la duka la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, lililopangiliwa bidhaa mbalimbali aina ya nguo, mfano makoti pamoja na mashati. Hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa na la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu huku chini bidhaa mbalimbali aina ya nguo zimepangwa kwa namna ya kumvutia mteja. Hii ikitoa ishara ya eneo la duka kubwa na la kisasa itumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bishaa hizo.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile viti, meza zilizotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi zenye kupendeza. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililozungukwa na bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi, mfano viatu vyenye ukubwa na rangi tofautitofauti, nguo za watoto. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililo na safu zilizohifadhi bidhaa aina mbalimbali za nguo, kukiwa na mabango yaliyoandikwa punguzo hadi asilimia arobaini hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Eneo la nje la duka kubwa lililotengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi lililotengenezwa kwa vyoo huku ndani bidhaa aina ya nguo zikionekana zikiwa zimepangiliwa katika safu zikipendeza ishara ya kuwa ni duka kubwa itumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililo na bidhaa aina ya mavazi, yaliyopangiliwa katika safu zilizopendeza na kuvutia. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Safu iliyohifadhi bidhaa aina ya nguo zenye rangi na ukubwa tofautitofauti. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani la duka kubwa na la kisasa, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali zilizotundikwa na kupangwa kwa ustadi, huku watu wakipita pembezoni na bidhaa hizo wakichagua na kufanya manunuzi.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, lililo na safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali zilizopangiliwa kwa ustadi. Hii ikiashiria ni duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa za kisasa zilizotundikwa juu, huku chini bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi, kwa ajili ya kumvutia mteja, kama vile nguo pamoja na viatu. Hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa na la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililopangiliwa bidhaa aina ya viatu katika mtindo unaomvutia mteja, hii ikitoa taswira la eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga utokanao na taa, huku pakiwa pamepangiliwa viti vyenye muundo tofautitofauti pamoja na mapambo. Hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangiliwa kwa safu zilizonyooka zenye bidhaa mbalimbali mfano nguo za watoto zenye rangi na ukubwa tofautitofauti, hii ni taswira ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha lililo na bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi wa hali ya kumvutia mteja, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha iliozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali mfano wa nguo za kiume zilizo pangiliwa kwa namna ya kumvutia mteja, hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lenye safu zilizo hifadhi viatu vya aina mbalimbali, zenye ukubwa pamoja na rangi tofautitofauti. Hii ni duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa kwa juu, huku safu zilizohifadhi bidhaa aina ya nguo zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi. Hii ni taswira ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lenye safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, hii ni taswira la eneo la duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililo na safu zilizohifadhi vifungashio, vilivyohifadhi bidhaa za aina mbalimbali kama vile vinywaji. Hii ni ishara ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uzwaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani ya duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, huku chini bidhaa zilizopangiliwa katika safu kwa kupendeza ikivutia wateja kununua na kuuza katika duka hili.

Mkono ulioshika moja ya bidhaa au kifungashio, pembezoni mwa safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali katika vifungashio tofautitofauti; hii ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Bidhaa mablimbali zimeapangiliwa katika safu zilizoonyoka kwa ustadi kwa ajili ya kumvutia mteja, huku watu wakionekana wakichagua ndani ya eneo hilo, hii ikitoa taswira ya eneo la maduka makubwa ya kisasa yatumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa.

Eneo la ndani lililo na safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, kama vile nguo za watoto. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga utokanao na taa zilizotundikwa juu, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa kwenye meza kwa ustadi, hii ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa za kisasa, zilizofungwa juu ya dari huku chini bidhaa mbalimbali kama mboga ya matunda, yakiwa yamepangwa kwa ustadi kwa ajili ya kumvutia mteja katika duka hili kubwa la kisasa.

Mwanaume aliyesimama pembezoni mwa safu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji ya aina mbalimbali. Huku upande wake mwingine akiwa ameshikilia kikapu kitumikacho kwa ajili ya manunuzi katika eneo hilo la ndani ya duka kubwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu huku safu zilizohifadhi bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa kwa ustadi, hii ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile bidhaa za usafi ikiwa ni pamoja na sabuni, mifagio. Hii ikitoa taswira ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililozungukwa na mkusanyiko mkubwa wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa za kisasa zilizofungwa juu, huku safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali zikiwa na bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi; taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo na safu zilizohifadhi matunda pamoja na mbogamboga huku watu wakiwa pembezoni mwa safu hizo wakichagua bidhaa hizo mbalimbali. Hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, kama vile vyombo; huku watu wakiwa pembezoni mwa safu hizo wakichagua bidhaa hizo. Hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha lililopangiliwa bidhaa za aina mbalimbali, huku watu mbalimbali wakiwa pembezoni mwa safu za bidhaa hizo wakifanya manunuzi.

Sehemu ya nje ya duka kubwa na la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia vioo vinavoonyesha ndani, bidhaa zilizopangiliwa kwa ustadi. Hii ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye rafu, zilizohifadhi vifungashio vilivyohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa na la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje ya duka kubwa na la kisasa lililochapishwa bango kubwa lenye maneno yasomekayo stoo ya vimiminika, huku bidhaa zikiwa zimepangiliwa katika vifungashio vyake aina ya vyupa katika safu zilizonyooka.

Mwanamke aliyesimama pembezoni mwa safu zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Mkono wa mtu ulioshika bidhaa mkononi huku mezani hapo kukiwa na kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki, hii ikishiria kuwa ni sehemu ya malipo katika eneo la maduka makubwa yatum, ikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali katika maeneo hayo.

Watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizo tundikwa juu, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa katika safu zenye kupendeza. Hii ikitoa taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje ya duka kubwa na la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali; huku nje kukiwa na mabango na picha mbalimbali za bidhaa zinazopatikana ndani ya duka kubwa hilo.

Mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa ameshika kikapu akichagua bidhaa hii ni taswira ya eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya ununuzi wa vitu mbalimbali.